Hiki ni kitabu cha darasa la nne, kwenye hiki kitabu kuna watoto watatu ambao wanacheza, huku wawili wakiwa ni wasichana na mmoja akiwa ni mvulana. Wote wako katika harakati ya mchezo huku wakiruka kamba.

Kuna wapanda baiskeli wawili wakiwa wamevalia jezi zenye rangi za bendera ya Kenya na neno Kenya limeandikwa juu yake. Wapanda baiskeli hao wako kwenye baiskeli aina ya tandem, baiskeli ndefu inayoweza kupandwa na watu wawili kwa wakati mmoja.

Huyu ni mwana riatha akiwa katikati ya atua ya riatha. Labda wakati wa kuruka mbali au kuruka mara tatu. Amevaa fulana nyeusi yenye muunda mweupe. Kaptula ya rangi nyepesi na viatu vya riatha vyenye rangi ya manjano. Kijani iliokolea, kwa nyuma miti vya uanja vinaonekana.

Hii ni mchezo wa soka unaochezwa na watu wenye ulemavu, wanaotumia bakora maalum. Kuna wachezaji wawili wa kiume moja amevalia jezi ya rangi ya njano na blue akiwa ameinua miguu yake juu kuelekea mpira akionyesha kama anapiga au anajaribu kudhibiti mpira. Anatumia bakora ili kujisaidia kusimama na kusonga.

Hao ni wanamchezo kutokana na mwonekano wa mandhari hili. Wote wakiwa wamevalia jezi ya mchezo na wote ni wanaume. Pia wameshikilia vijiti zinazosaidia kutembea kwa kuwa wao ni viwete.

Hili ni jengo moja lililo jengwa wakitumia mawe lina milango miwili, moja ikiwa imefungwa Na ingine ikiwa imefunguliwa, pia Kuna taa moja kubwa iliyo Karibu na dirisha iliyofunguliwa pia kuna jumba lengine iliyo jengwa juu ya nyumba hili.

Hawa ni watu ambao wanakaa kuwa wanaspoti na wamesimama kwa laini moja ili kuchukua picha. Wote wakiwa wamevalia masweta inayofanana ya rangi nyekundu ikiwa na ya rangi kijani. Pia kuna bango ambao wameshikilia.

Hili ni jengo ambayo inaonekana kuwa labda ni shule au chuo kikuu. Hili lina magorofa mingi na pia ina manyumba mingi kadhaa kwenye, njia hili kuna maua ambazo zimepandwa na pia kuna nyasi zinazo onekana.

Hili linakaa kuwa darasa labda la chuo kikuu au la shule. Kuna viti vingi ambazo zimepangwa katika eneo hili. Pia kuna dawati na kwenye dawati nyingine kuna vijikaratasi ambazo zimewekwa juu yake, kwenye dirisha pia kuna pazia ambazo zimewekwa.

Hii eneo inakaa kuwa ni kiwanja au mahali pa mchezo ambapo kuna watu wengine wakiwa wamekaa wengine wakiwa wanatembea. Pia kuna wasichana wawili ambao wako katika harakati zao za kukimbia huku mmoja akiwa na tabasamu kwenye uso wake.

Hiki ni kitabu cha darasa la pili na kwa muonekano wake hii ni kitabu ambayo imekaa ama imezeeka sana, rangi yake ilikuwa nyeupe lakini kwa sasa imebadilika, pia iko na maua ya rangi ya kijani na ya buluu iliyochorwa kwenye mwisho wake.

Kuna mtu ameketi kwenye mtumbwi akiwa ameshikilia kasia, anaonekana kuwa kwenye maji, karibu na mimea inayofanana na mikoko, kuna kiti cha magurudumu kando yake, kikionyesha kwamba kabda ana ulemavu, amevalia shati jekundu na kofia.

Kuna bango jeupe lenye maandishi ya kijani kibichi yanayosomeka fire assembly point. Kuna mshale mwekundu upande wa kulia wa maandishi ukionyesha muelekeo. Bango hili limefungwa kwenye vijiti viwili vya chuma, vilivyochomekewa ardhini na linaonekana likiwa limeharibika kidogo au limechanika.

Hili ni jengo moja ambalo limejengwa kutumia mawe. Hii inaonekana kuwa ni ya ghorofa, na pia madirisha zake ni ya (glass). Madirisha zake zina pazia ambayo inaonekana kuwa nyeupe lakini inarangi nyingine ya (blue) pia kuna mwashirio fulani ambao imeandikwa kutumia rangi nyekundu. Na maandishi hayo husomwa (visitors please pass through the office).

Hili ni jumba au jengo lilolojengwa na niya ghorofa. Kwenye hili jengo kuna milango mitatu inayoonekana pia inje ya hili jengo kuna maua zilizopandwa kwa laini na nyingine iliyopandwa katikati ambayo ina maua ya waridi.

Kuna mlango mwekundu. Unaonekana kua mlango wa kuingililia kwenye jengo fulani. Mlango umefungwa na una mpinyo wa dhahabu au shaba. Juu ya mlango kuna sehemu ya glasi na pia kuna bidhaa ya vibandiko au alama zisizosomeka vizuri. Mlango umezungukwa na ukuta wa mawe unaoonekana kukua umejengwa kwa mawe ya asili au matofali yalioundwa kama mawe.

Hii ni kundi la watu ambao wote wanaonekana kuwa ni wanaume walemavu, huku akiwa ameshikilia vikongojo zao, pia wamevalia jezi za mchezo iliyo na fulana nyekundu, iliyo na maandishi ya herufi ya Kenya iliyoandikwa na rangi nyeupe, pia wako na kaptula ya rangi ya kijani.

Hawa ni wanaume watatu, mmoja akiwa kwenye afya yake nzuri huku wengine wawili wakiwa viwete. Huku wamejishikia vijiti ambayo inasaidia kutembea. Wote wakiwa wamevalia nguo zao za kucheza au ya riadha. Pia kwa umbali tunaona kuwa kuna viti ambayo zimepangwa ya rangi ya kijani na nyigine nyekundu.

Hii ni uwanja au eneo la watoto kuchezea. Ina vitu vingi vya mchezo hasa inayotumika na watoto. Pia kuna mti mkubwa iliyo na maua mingi. Kando yake kuna ukuta iliyojengwa na mawe. Pia kuna maua zilizopandwa kwa laini na zimekatwa vizuri.

Hii ni kundi la watu wengine wakiwa wanaume na wengine wakiwa wanawake. Wengine wakiwa wamesimama huku wengine wakiwa wamekaa kwenye viti ya watu walio na ulemavu. Wengine wakiwa wameshikilia bendera za Kenya huku wakitabasamu.

Hao ni wanariadha wawili wote wakiwa wamevalia kaptura zote zikiwa zinafanana huku wameshikilia bendera ya Kenya. Nyuso zao zinatabasamu sana kuonyesha kuwa wako na ushindi ama wako kuwa nambari ya kwanza. Pia kuna bango moja nyumani kwao ambayo imeandikwa na rangi tofauti.

Hii ni eneo la ndani. Huenda barabara ya ukumbi au ngazi. Kuna ukuta mweupe au uliopakwa rangi isiyokolea na inaonekana kuna uakizi au mwangaza unaotoka kwenye sehemu ya juu ya mlango iliyotengenezwa na glasi.

Hii ni mazingira ambayo inaonekana kuwa ni kama ni shule. Kuna tanki kubwa ambayo imewekwa juu ya mnara iliyojengwa. Pia kuna maua mingi ambazo zimepandwa na inainekana kuwa imetunzwa vizuri. Pia katikati ya uwanja kuna miti kubwa na zingine zikiwa vidogo.

Hii ni mandhari ya shule, chuo kikuu au kituo cha mafunzo ambapo kuna rula ambayo hutumika haswa na mwalimu wakati anaandika ubao. Pia kuna ufutio inayosaidia kufuta ubao. Chini ya rula kuna soketi nyeupe ambayo inatumika labda kwa kompyuta au kompyuta ndogo.

Hii ni sehemu ya zoezi la kuandika au kufundish herufi. Tunaweza kuona herufi q, y na p zikiwa zimeandikwa kwa mtindo wa kung'ata na picha za wanyama au vitu vinanyoanza na herufi hizo zimeambatanishwa.

Huyu ni mchezaji haswa mcheza mpira ambaye amevaa fulana nyekundu iliyo na nyeupe pia iko na maandishi iliyoandikwa na herufi kutumia rangi nyeusi huku akiwa amejishikilia vijiti inazotia watu aswaa walemavu.

Kuna kitu inaoneka kama mswaki wa uba au mrefu wa mbao, brashi nyeusi, labda wa kufutia ubao au wa kusafishia imewekwa kwenye sehemu ya juu, ya ukuta au rafu madhari ya nyuma inaonyesha ukuta wa rangi ya blue kijani iliokolea.